Kutokana na idadi kubwa ya wananchi walioko nchini Kenya, serikali ilizindua kituo cha huduma Kenya ambacho kimejitwika jukumu la kuwasaidia wakenya wanaokuwa na shida tofauti tofauti kama vile za kitambulisho.

Serikali hutunuku timu yoyote iliyoshinda ama kufanya vyema katika mchuano wowote ili kuwapatia motisha wachezaji wenyewe kuendelea na kazi walioifanya.

Timu ya soka ya kiserikali ina wachezaji kumi na moja ambao wamevaa jezi nyeupe ambayo inatofautiana na goalkeeper wao, ambaye huvaa jezi yenye rangi ya kijivu ili kutofautisha kazi ambazo wanahitaji kufanya katika mpira.

Watu huja pamoja na kusherehekea pamoja katika shughuli nyingi za kiserikali kama vile Mashujaa, Madaraka, ili kuonyesha uzalendo wao na jinsi wanavyoishi pamoja kwa umoja katika nchi yao na kusaida katika uendelezaji wake.

Mahakama hudhumisha usawa au haki baina ya wananchi kwa serikali au serikali kwa mwananchi kwa kutumia sheria zinazokibaliwa na wanchi wenyewe. Baada ya wabunge kuzitunga ndipo kuwe na sauti moja ya ushirikiano.

Kampuni za kiserekali zinazochapisha nembo katika nguo zinazopendwa na watu ili mtu anavyopenda timu yake ama kitu flani anaweza kukienzi kwa kutumia nguo ambyo aliyoivaa.

Mashabiki huvaa nguo sahawia na wachezaji wanaoenda kuwashabikia, ili kuwatia motisha waendelee kucheza vyema na kushinda wanaokuja kuwapinga katika michezo wanazoziwakilisha.

Serikali huwashika mikono wachezaji wa mpira haswa wale wa miguu pamoja na mipira mingine kama vile netiboli , kwa kuwapatia jezi pamoja na mipira, ili waendeleshe kufanya mazoezi ili wawe mashujaa wanapoenda kuchuana na timu zingine.

Kiongozi huapishwa serikalini ndiposa wapate mamlaka ya kufanya kazi walizokusudiwa au kuchaguliwa na wananchi kufanya. Hao hutia sahihi kwenye mikataba ndiposa wasiende kinyume na maagano yao na serikali vile vile na wananchi.

Picha ya huduma Kenya lililo anzishwa na serikali lina nembo yenye rangi za bendera ya Kenya kama vile kijani, nyeusi, nyekundu na nyeupe. Linatumika kuwasaidia wananchi katika shughuli mbalimbali za kiserikali.

Serikali inatuma wajumbe wake katika mashirika ya huduma Kenya ili kuona jinsi huduma hizo zinavyowasaidia wananchi wake katika uboreshaji wa huduma nchini.

Ushindi katika mpira wa miguu husherekewa na wachezaji haswaa kwenye finale ambapo wao hupokezwa kombe na medali na viongozi katika idara ya michezo ambayo huwamasisha ili waendelee kucheza mpira.

Bendera ya Kenya hutumika na wananchi wake kuonyesha uzalendo au jinsi wananchi wanavyoienzi nchi yao haswa katika nyanja za michezo, kama vile za kiolimpiki wanaposhabikia wanaoiwakilisha nchi yao katika nchi zingine kimchezo.

Serikali hujitwika jukumu la kuandaa mijadala mbali mbali haswa za kisheria kati yao na wananchi, ili kujua jinsi ya kukidhi mahitaji ya wananchi, vile vile kubuni njia salama za ujenzi wa taifa.

Kandanda imesaidia serikali tofauti kama Nigeria na Kenya kutangamana wanapotengeneza mechi za kirafiki, hivyo wachezaji wao huvaa jezi zenye rangi tofauti tofauti ilikuonyesha uwakilishaji wao.